Eneo la uwazi ambapo kuna mashine tofauti zenye mitambo mingi pamoja na nguzo ndefu za chuma, na eneo hilo ni mahususi kwaajili ya kuchakachua umeme kabla ya kupelekwa kwa wasambazaji na pia imezungushiwa na wigo wenye kamba zilizoshikiliwa na chuma.

Nguzo kubwa na pana ya umeme ambayo imetengenezwa na chuma na pia kuna maandishi mbalimbali yenye rangi ya njano na bluu iliyokoza na mengine mekundu, ambayo yanaonya watu wasiguse au kusogelea karibu nguzo hiyo kwani ni hatari.

Nguzo kubwa na pana ambayo, imesimamishwa karibu na ghorofa kubwa, ina maandishi mekundu pamoja na namba hamsini, na kwenye maandishi hayo inaeleza kwamba ni hatari kuwa maeneo ya karibu na nguzo hiyo, kwani imebeba nyaya za umeme na pia kuna mchoro wa fuvu na mifupa.

Eneo la uwazi ambalo lina mitambo mingi iliyotengenezwa kwa chuma na imebeba nyaya tofauti za kusambazia umeme, na eneo hili ni mahususi hasa kwa ajili ya kuchakachua umeme kabla haujasambazwa kwa watumiaji wa maeneo mbalimbali.

Gari kubwa lenye rangi ya njano ambapo kwa chini lina kifaa maalumu ambacho kinanyoosha barabara ya lami iliyopo kwenye ujenzi. Na hii ni kwa ajili ya kusawazisha barabara hii ili kurahisisha upitaji wa magari, na kwa pembeni kuna wapita njia wakiendelea na shughuli zao.

Sehemu ya barabara, ambapo kuna wajenzi wanaendelea na shughuli ya kutengeneza barabara hiyo kwa lami, na kwa pembeni kuna lori kubwa ambalo limebeba sementi maalumu kwa ajili ya kazi hiyo, na hii inasaidia barabara kuwa nzuri na kufanya usafirishaji kuwa mwepesi.

Barabara pana ya lami, ambayo ina sehemu ya duara, na inakata kwenda panda nne, na kuna magari mengi aina mbalimbali kama mabasi na magari madogo, yakiwa yanapita kwenye njia hii na pembezoni kuna majengo mengi ya ghorofa.

Dereva wa bodaboda aliyevaa kofia nyeupe, yupo kwenye pikipiki yake ambayo kwa nyuma imebeba kontena lenye rangi ya chungwa ambayo lina mizigo kwa ndani, na usafiri huu hutumiwa haswa kupeleka mizigo kwa wateja maana ni waharaka.

Dereva wa bodaboda ambaye amevaa fulana nyeusi, na kofia nyekundu akiwa anamkabidhi mizigo mteja wake ambaye ni mdada aliyevaa nguo nyeupe. Na kwa nyuma kuna bodaboda yake yenye rangi ya kijani. Na usafiri huu, hutumiwa hasa kwa ajili ya kupeleka mizigo kwa wateja, kwani ni wa haraka na ni mwepesi.

Kwenye barabara kubwa ya lami ambayo bado ipo kwenye ujenzi, kuna gari kubwa lenye rangi ya kijivu na chungwa na chini ina mashine maalumu kwa ajili ya kuinyoosha barabara hiyo iwe sawa, na hii itarahisisha upitaji wa vyombo mbalimbali vya usafiri.

Barabara pana iliyojengwa na lami, ambayo inatumiwa na magari ya aina mbalimbali kama malori na magari binafsi pia hata bodaboda, na kwa mbele kuna daraja kubwa linalopita juu yake.

Muendesha bodaboda ambaye ameegesha pikipiki yake ya matairi matatu pembezoni mwa barabara ya rami ina kibebeo kikubwa kilichotengenezwa na rangi ya chungwa na kuna maandishi meusi, na usafiri huu hutumiwa hasa kwa ajili ya kusafirishia mizigo.

Pipa la taka lenye rangi nyeusi ambalo lina mfuniko wake na ndani yake kumejaa matakataka mpaka juu huku mengine yakiwa yamemwagika kwa chini. Na mapipa haya hupatikana kwenye maeneo ya uwazi kama vile shule au maduka makubwa.

Eneo la uwazi ambapo kuna matakataka yanayochomwa moto na kutoa moshi mwingi, na hii ni nzuri kiasi kwani hupunguza utupaji wa takataka hovyo, lakini moshi unaotokana na zoezi hilo huleta madhara mbalimbali kwa watu ambao wapo karibu na eneo hilo kama matatizo ya kifua na upumuaji.

Vijana wanne wakiwa kwenye zoezi la kufanya usafi maeneo ya barabarani. Mmoja ameshikilia gunia lenye rangi nyeupe na bluu, mwingine ameshikilia koleo akiwa anatupa uchafu, na wanyuma ana ufagio wa chelewa, huku mwingine amesimama.

Kontena mbili kubwa zenye rangi ya bluu, na kwa juu kuna paa jeupe, ndani yake hutumiwa kama maliwato kwa ajili ya wanawake na lingine kwa ajili ya wanaume, na zimesimamishwa kwenye eneo la uwazi, na vifaa hivi hutumiwa hasa kwenye maeneo yenye watu wengi, ili kuepusha watu kwenda kujisaidia kwenye vichaka.

Vifungashio viwili ambavyo hutumika kwaajili ya kutunzia matakataka; moja ikiwa ni mfuko mkubwa wa rambo wenye rangi nyeusi na nyingine ni kontena mfano wa diaba lenye mfuniko wake, na mara nyingi mifuko hii ya plastiki huwekwa ndani ya majiaba hayo.

Ndani ya chumba cha choo kuna pipa la taka la plastiki lenye rangi ya bluu, lina sehemu ya kukanyagia ili kuweza kufungua mfuniko wake, na hutumika hata kuwekea matakataka ambayo hayawezi kutupwa chooni, kama vile pedi au nepi za watoto.

Kundi dogo la watu ambao wamevaa jaketi zenye rangi ya njano, chungwa na bluu pamoja na kofia, glavu na barakoa wakiwa wanafanya usafi kwenye eneo la uwazi kwa kukusanya matakataka na kuyaweka kwenye roli dogo.

Eneo la uwazi, ambalo lipo pembeni mwa jengo, kuna matakataka mengi ya aina mbalimbali ambayo yametupwa ovyo bila mpangilio, na uchafu huo ni kama vile; mifuko ya plastiki yenye rangi nyeupe, mabomba pamoja na nyasi zilizokauka

Mwanaume mmoja aliyevaa jaketi lenye rangi ya chungwa na njano, amening'inia kwenye lori kubwa lenye rangi ya bluu ambalo ni maalumu kwa ajili yakukusanyia matakataka, na limeegeshwa kwenye barabara ya lami iliyokuwepo karibu na magorofa makubwa.

Eneo kubwa la uwazi ambalo linatumika kama dampo la matakataka, na kuna malori matatu yaliojaa uchafu huo, huku watu wakiwa wanafanya shughuli ya kuyamwaga kutoka kwenye lori na kuweka kwa chini. Na mahali hapa si salama, kwani mlipuko wa magonjwa unaweza kutokea kama vile kipindupindu.

Mbele ya ukuta mkubwa wenye mistari ya rangi ya zambarau kuna uchafu mwingi mfano makaratasi na mifuko ya plastiki ambayo imetupwa ovyo bila mpangilio wowote na eneo hilo lina nyasi za kijani na hii sio nzuri kwani uchafuzi wa mazingira.

Kundi dogo la watu wakiwa wanayakusanya matakataka na kuweka kwenye lori kubwa ya kubebea uchafu huo; na matakataka hayo yapo kwenye vifungashio tofauti, kama vile; viroba na mifuko mikubwa, na baadhi wakiwa wamevaa mavazi ya kazi yenye rangi ya njano.

Eneo la ndani ya kiwanda ambapo, kuna mashine maalumu yenye rangi ya bluu maalumu kwa ajili ya kukusanyia matakataka na kuyafunga kwa pamoja na imezungukwa na magunia mengi meupe na bluu yaliyojaa matakataka hayo na kwa chini kuna chupa nyingi za plastiki zilizomwagwa, na hii inasaidia upunguzaji wa takataka hasa chupa za plastiki kwenye barabara na mitaani.

Kwenye eneo la uwazi ambapo kuna nyasi fupi za kijani, kuna matakataka yaliyo kusanywa huku baadhi yakiwa yamewekwa kwenye mfuko mkubwa wa rambo wenye rangi nyeusi, mengine kwenye kontena kubwa lenye rangi ya kijivu na baadhi kwenye majaba makubwa mawili ambayo yanamifuniko yana rangi ya kijani.

Lori kubwa lenye kichwa cheupe na kwa nyuma kontena kubwa lenye rangi ya kijani, na limeegeshwa karibia na jengo. Na gari hili hutumiwa hasa kwa ajili ya kukusanyia matakataka ambayo yamefungwa kwenye vifurushi na kuhifadhiwa karibu na majengo ya watu.

Eneo la ndani la kiwanda kikubwa ambacho kinachakachua matakataka na kuna mashine kubwa maalum zenye rangi ya bluu, na pia kuna rundo la taka hizo zikiwa kwa chini na hii inasaidia sana utunzaji wa mazingira kwani inapunguza utupaji wa matakataka ovyo.

Tenki kubwa lenye rangi nyeusi kwa ajili ya kutunzia maji ambayo limewekwa sehemu ya juu palipojengewa na vyuma, na pembeni yake kuna ngazi za kupandia. Na tenki hili laweza kuhifadhi maji kutoka kisimani au hata ya mvua.

Tenki kubwa lenye rangi nyeusi, ambayo hutumika kuhifadhia maji masafi yanayotoka kisimani au hata ya mvua, likiwa limewekwa karibu na nyumba ya makazi ya watu, ambayo ina uzio wa ukuta na kwa pembeni kuna kamba imeanikwa nguo.

Wafanyakazi wengi ambao baadhi wamevaa majacketi yenye rangi ya chungwa na njano na wengine kofia za chuma na wapo wanachimba mfereji ambao kwa ndani una bomba kubwa la chuma la kusafirishia maji masafi kwa watumiaji mbalimbali.

Lori kubwa ambalo lina tenki ya chuma lenye rangi ya bluu na maandishi meupe na hutumika hasa kwa ajili ya kubebea maji masafi ambayo yanatunzwa kwenye matenki makubwa meusi ambayo yamejengewa kwa juu, na gari hilo limeegeshwa karibu na jengo.